Tunaiona karatasi ya mtihani wa somo la dini. Katika karatasi hii, kuna maswali na majibu yaliyoandikwa kwa mkono. Majibu mengine yametiwa alama ya vyema na kurekebishwa.

Watu wawili wanakimbia pamoja. Mmoja amevaa kitambaa usoni. Huyo mwanariadha mwenye kitambaa ana sare nyekundu yenye maandishi ya Kenya. Mkono wake mmoja umetupwa juu kwa furaha na ushindi na mwengine ameshikilia msaidizi wake.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa mbili, jengo hili lina madirisha mengi paa yake ni jekundu na kuna nyasi ndefu mbele mlango mmoja wa mbao unaonekana ukiwa wazi.

Kundi la wanaume wamekusanyika ndani ya chumba wengine wameketi kwenye viti vya magurudumu huku wengine wamesimama nyuma yao wanaume watatu wameketi kwenye viti vya magurudumu.

Watu wanne wako kwenye maji karibu na boti. Mwanamke ameketi kwenye kiti maalum ndani. Akiwa amevalia fulana nyekundu ambayo ina maandishi Kenya. Wanaume wawili wamevalia fulana nyekundu.

Wanaume wawili wenye ulemavu wanacheza mpira wa miguu. Wote wanatumia magongo kusaidia mwendo. Mmoja amefaa fulana nyekundu na kaptura nyeupe akitumia magogo yake kudhibiti mpira kwa ustadi.

Wanawake wawili wanakimbia pamoja uwanjani, mmoja ameva fulana ya samawati ilio kolea na suruali nyeusi. Mwingine ameva fulana ya samawati nyepesi na suruali nyeusi pia na ameva miwani.

Madawati mawili ya zamani yametengenezwa kwa mbao, dawati moja liko juu la lingine, kila dawati lina kiti chake, nyuma kuna pazia la waridi.

Bango la rangi nyekundu imeandikwa kwenye ukuta limenakiliwa na karatasi yenye picha bango hilo lina alama ya uso wa mtu anaetabasamu kwa furaha kubwa pia kuna tangazo jingine lenye maandushi ya herufi kubwa.

Kundi la wanariadha kumi na wawili wakiwemo wanawake na wanaume wamepiga picha, wamevalia jaketi nyekundu, la kijani na suruali nyeusi, mmoja wao anaonekana amekaa kwenye kiti cha walemavu.

Wanamichezo wawili wako kwenye uwanja wa riadha mwanaume mmoja amevalia fulana ya rangi ya chungwa ameketi kwa magoti akiongea na mwenzake mwingine amevalia fulana nyekundu na amevaa miwani myeusi. Amelala kifudifiudi kwenye ardhi.

Jalada la kitabu hiki limechakaa. Kuna namba mbili kubwa na jina la mwandishi. Chini ya jina hilo kuna wadudu wawili na waua kadhaa. Mfumo wa maua upo chini.

Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishiriki mchezo wa soka. Uwanja umekauka. Wengine wanatumia mikongojo. Mchezaji mmoja anapiga mpira. Wanashaka wakijaribu kushinda.

Watu wawili wamesimama pamoja. Wote wanacheka. Wamevalia nguo za michezo. Bango la rangi nyekundu liko nyuma yao. Wote wanashikilia bendera ya taifa. Bendera ina rangi nyeusi, nyekundu, kijani na alama nyeupe katikati.

Kuna kompyuta moja mezani. Ina kibodi na kipanya kwenye skrini kumeremewa na maandishi. Skrini imezimwa. Meza hiyo imewekewa kitambaa kidogo.

Mwanamke huyu ameketi, yuko ndani ya chumba cha mazoezi. Vifaa vya kuinua viko na vinaonekana kuwa vizito, yeye amevalia shati jekundu na suruali nyeusi.

Hapa kuna mlango wa mbao wenye muundo wa paneli, juu ya mlango kuna bango ndogo yenye maandishi, ikionyesha kuwa huo ni mlango wa darasa la kidato cha kwanza mlango una kitasa cha chuma.

Katika sehemu yenye nyasi na mazingira ya kijani, kuna alama inayoonyesha mahali pa kukusanyikia wakati wa dharura ya moto. Maandishi kwenye alama yanataja, na kuna mshale mwekundu unaoonyesha upande.

Katika eneo la kuhifadhi vitu, kuna rafu nyingi za mbao zenye nafasi tofauti. Kila sehemu ina uhifadhi wa vitabu na faili. Baadhi ya sehemu hizi zimejaa na nyingine zikiwa tupu.

Mwanariadha mmoja anaruka juu. Amevalia shati jeusi na kaptula fupi. Anaruka kutoka eneo la mchanga kwenda kwenye eneo la kurukia. Anasimama kwa mguu mmoja na mwingine ameinua juu.

Mwanaume anaendesha baiskeli ya mbio, amevaa kofia nyeupe , miwani nyeusi na vazi fupi la rangi nyekundu na samawati . Baiskeli ni ya manjano angavu na ina chupa ya maji imefungwa katikati.

Hiki ni kitabu cha Kiada. Kinaonyesha mahitaji ya msingi ya familia. Kina makundi ya chakula, maji, makazi, mavazi, elimu na huduma za afya.

Kitabu kimefunguliwa kikionyesha kurasa mbili inaelezea masomo ya kingereza kwa watoto kurasa hizi zina picha na hadithi ndogo ukurasa wa kushoto una picha ya mtoto akifanya kazi za nyumbani.

Katika shule yetu, tunatii sheria daima. Tunafanya kazi pamoja kama timu imara huku tukiheshimiana bila ubaguzi wowote. Kila mmoja wetu hufuata ndogo zake binafsi. Tunashindana kwa njia njema na kiafya.

Safu na viti vya meza vya shule vimepangwa kwa pamoja, kila kiti kina meza ndogo iliyounganishwa viti hivi vimetengenezwa kwa chuma cheusi na mbao za rangi ya kahawia sakafu ina vigae vya rangi ya udongo.

Ubao mdogo mweusi umewekwa juu ya kipande cha mbao wote wamewekwa kwenye ukingo wa ukuta ulio na vigae vyeupe sehemu juu ya ukuta ina rangi ya kijani.

Darasa lina madawati na viti vingi , madawati haya yana rangi ya kahawia na yana fremu ya chuma nyeusi . Viti pia vina rangi ya kahawia na nyeusi . Madawati yamepangwa katika mistari miwili na yanaonekana kuwa na kompyuta chache mwishoni mwa chumba.

Hiki ni kitabu cha ziada chenye jalada huu, jalada lina maneno mengi yanaposomeka juu yake kuna nambari mbili kubwa yenye ya rangi ya machungwa, kifuniko kuna rangi ya samawati ,kijani, njano na nyekundu.

Kuna watu kumi na tano wamesimama kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi bandia, wote wamevalia sare nyeusi, nyekundu na kijani. Baadhi yao wanatumia fimbo za kusaidia kutembea.

Ubao unaorodhesha siku saba za wiki. Kila siku imeandikwa kwenye karatasi tofauti. Karatasi hizi zimebandikwa kwenye ukuta mweupe. Karibu na kila jina la siku tunaona picha ndogo ya kitu.

Kuna kompyuta mbili za mezani zimepangwa kwa pamoja moja imewashwa, kompyuta nyingine ina maandishi kuna vikombe viwili vina penseli na rula kuna kanda nyeupe kwenye meza.

Mwanamke mlemavu ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akijiandaa kurusha mikuki amevalia shati jekundu na miwani akionekana akijikita kwenye mchezo .

Huu ni ukuta uliopambwa darasani, kuna bango refu kubwa la herufi za alfabeti , kuna karatasi nyekundu iliyo na herufi za rangi nyingi, zimetengeneza neno la kiingereza, kwenye ukingo kuna picha ndogo za watoto.

Kitabu cha kiswahili kinaonyesha mafunzo ya sarufi , kimefunguliwa ukurasa unaoonyesha mada , matumizi ya hiki na hivi, kuna picha nne ambazo zinaonyesha mifano ya jinsi ya kutumia maneno hayo.

Mfululizo wa kompyuta zikiwa na skrini, vitufe na panya zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza ndefu. Meza hiyo nyeupe imewekwa ukuta wenye rangi ya kijani mchanga. Juu ya ukuta kuna ubao mrefu ambao wenye alama chache.

Ubao mrefu mweupe wa chaki umeandikwa maneno machache kwa kalamu ya rangi nyeusi , maneno haya ni kama uuzaji, baadhi ya maneno yamefutwa ubao umefungwa kwa mbao.

Mwanamichezo amesimama uwanjani anacheza soka amevalia jezi nyekundu na nyeupe huku jezi hiyo ikiwa na bendera ya kenya ameshika mikongojo miwili na amesimama kwa mguu mmoja.

Hili ni eneo la nyasi kuna mti mkubwa na jengo linaloonekana kando bendera nyeupe imesimama katikati kitu kama tanki la maji kiko karibu na mti kikubwa.

Hifadhi ya watoto ina vifaa vingi vya kucheza kuna michezo ya kuteleza na ya kuruka, vifaa hivi vina rangi tofauti, miti mikubwa inatoa kivuli kuna maua ya njano kwenye mti.

Hiki ni bango kubwa la elimu kuhusu usimamazi wa taka. Maneno makuu ya juu, yanaeleza usimamizi wa taka shuleni na mitaani. Chini yake kuna picha ndogo zinazoonyesha aina tofauti za taka, na njia mbali mbali za kuzishughulikia.

Darasa Lina ubao mweupe uliotumiwa kufundishia. Kuna maandishi yameandikwa Kwa herufi kubwa na ndogo . Kuna herufi imeandikwa mara nyingi, kuna maneno kama Kenya, siku za wiki zimeandikwa kwenye kuta pia kama jumapili Hadi jumamosi.

Hili ni jengo la shule lenye ukuta wa mawe. Mlango mwekundu umefungwa kabisaa, juubya mlango kuna dirisha ndogo. Kwenye mlango kuna karatasi ndogo mbili, juubya karatasi kuna maneno mengi yasiyosomeka vizuri.

Mwanariadha ambaye amevaa fulana nyeusi na kaptura kijivu akitua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali. Anaonekana akitabasamu huku mchanga ukitawanyika hewani. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo.

Tangazo limebandikwa kwenye mlango wa mbao. Tangazo hili lina herufi kubwa za neno. Maneno ya utangulizi yameandikwa kwa herufi ndogo. Karatasi imeandikwa kwa lugha ya kiingereza. Imebana kwenye mlango wa pili nne.

Meza ina kompyuta mbili. Kila kompyuta ina kibodi na kipanya. Kuna vitabu na karatasi, ambazo zimetapakaa hapa. Skrini za kompyuta zimezimwa na zina rangi nyeusi.

Hiki ni kitabu cha shule. Kina picha ya watoto, watatu wakiruka kamba. Mtoto mmoja, amevalia mavazi ya samawati, mwingine ya njano na mwingine ya sambarau.

Madawati kadhaa ya shule ya mbao yamepangwa kwenye chumba cha darasa. Kwenye dawati moja kuna kitabu chenye jalada la chungwa. Madawati mengine ni safi tayari kutumiwa.

Watu wawili wanafanya mazoezi ya dondi kwenye jengo, mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anapiga ngumi kwenye begi kubwa la dondi , mwingine amevaa koti jekundu na suruali la samawati.

Kuna komyuta mbili zimesimamishwa kwenye meza nyeupe kila kompyuta ina kibodi na kipanya chake skrini zote mbili ni nyeusi zikiwa zimezimwa.

Mwanamke akatisha maji kwenye boti ndogo, yeye huvaa fulana nyeusi na kupiga tapa kwa mikono, anatabasamu akionyesha ishara ya amani kwa vidole viwili, alivaa miwani ya samawati.

Jengo la ghorofa mbili la kisasa linaonekana kwa mbele. Lina kuta zilizojengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu. Mlango wake mkubwa umefanywa kwa mbao. Juu ya mlango kuna kizuizi cha chuma cheusi.

Kitabu cha masomo, kinaelezea shughuli za mazingira. Kuna picha za mchicha, nanasi na vifaa mbalimbali kama buti, ndoo na pampu ya maji. Pia kuna maelezo ya mwalimu. Vyakula tofauti vimetajwa ikiwemo nyama.

Jengo dogo lenye paa jeupe limejengwa pembeni mwa njia iliyotengenezwa kwa matofali. Ukutani kuna mchoro mkubwa unaoonyesha picha ya safina ya nuru na wanyama wengi.

Shati ya rangi nyekundu imeonyeshwa. Inaonyesha jinsi ya kusoma saa. Saa imeonyeshwa Kati kati. Kuna majani kumi na mbili ambayo yanazunguka saa hiyo. Kila jani ina nembo na neno. Kuna maandishi pia.

Kuna marundo ya vitabu yamepangwa juu ya meza, huku kifungu kimoja kikiwa kirefu zaidi. Vitabu hivyo, vina rangi ya samawati hafifu na vina majalada. Juu ya rundo, kuna faili au kitabu cha njano.

Wanaume wawili wanaendesha baiskeli moja kwa pamoja. Wote wamevalia kofia za chuma nyekundu, na miwani nyeusi. Pia wamevaa jezi nyeupe, nyeusi, nyekundu, na kijani.

Mwanariadha mlemavu mwanamke, anapitia uwanja wa riadha kwa kutumia kiti maalum cha magurudumu. Amevalia mavazi meusi yanayombana yenye mikono mirefu na glavu.

Ubao mweupe wa darasa unaonekana ukiwa na maandishi ya kalamu nyeusi, maandiahi yanaonyesha tarehe na swali, juu ya ubao kuna kalenda ndogo inayotaja mwezi.

Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti cha mazoezi, ameshikilia mkono wake wa kushoto huku akiangalia kamera, amevalia tisheti nyeupe na suruali nyeusi, nyuma yake kuna vyuma vingi.

Hili ni jengo la kisasa ya orofa mbili. linaonekana kwa mbele. Lina kuta za rangi ya kijivu, mbele yake kuna barabara ndogo iliyotengenezwa kwa mawe na nguzo ndefu, iliyotengenezwa kwa ajili ya bendera.

Jengo la kisasa linaonekana lina paa jekundu lenye vigai, paa hili linabomba la maji la rangi ya kahawia, jengo limejengwa kwa mawe ya kahawia, kuna milango miwili ya mbao ya kahawia na madirisha yenye framu ya chuma.

Ukuta Una rangi ya kijani na kuna mistari wa huduma ya umeme, sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia. Umeme wa umeme Una tundu tatu ndogo, karibu na tundo za umeme kuna rula ndefu ya kahawia.

Watu wanne wanaonekana wakisherehekea. Wote wamevaa jezi za michezo. Wamevalia majina yao. Wengine wamevaa vitambaa shingoni na miwani. Wanafurahia sana.

Sakafu ya nafasi hii ya ndani lina ruanza mbili tofauti za vigai zilizotenganishwa na mistati uliyonyooka kwenye upande mmoja uso una rangi nyepesi sare , upande mwingine kuna vigai vyekundu kahawia vilivyopangwa kwa mshazari.

Ubao Una maandishi na picha , alfabeti nyingi za kingereza zimeandikwa Kwa herufi ndogo na kubwa, kuna majina ya miezi imeandikwa. Ubao mwingine una maandishi pia.

Wanaume watatu wanasimama kwenye uwanja wa michezo wenye viti vya rangi ya kijani na nyekundu, mwanamme mmoja katikati ana mavazi mekundu na meupe, wengine wawili wamesimama pembeni.

Jengo hili lina rangi nyeupe na paa la bati, kwenye ukuta kuna picha, zilizo chorwa za wanyama pori, mlango mmoja una rangi nyekundu, mbele ya jengo, kuna nyasi na mimea ambayo imepandwa vizuri.